Kuna watu watatu. Mwanadada aliyesuka nywele zake vyema huku akivalia rinda la maua na mwanaume mwenye nguo la samawati na mtoto akiwa amelala chini. Ni shughuli ya kumchanja mtoto huyu.

Mwanadada mwenye tabasamu amempakata mtoto wake, mwanadada amevalia sare yenye kijani kibichi na nyuma yake kuna neti ya mbu, mwanadada huyu amekalia kitanda hospitalini hii ni baada ya kujifunguwa.

Maji ya mafuriko. Wanadada wawili wanatembea ndani ya maji hayo huku kukiwa na majengo ya mabati na mengine ya matope kumetokea mafuriko katika sehemu hii. Wanadada hawa wamebeba kuni wakienda kuandalia wapenzi wao vyakula.

Wanadada wawili na mtoto mmoja wako katika shughuli ya matibabu mmoja amevalia magwanda rasmi ya kazi ya rangi ya manjano na mkewe amevalia barakoa na miwani. Mwingine amevalia barakoa bila miwani. Inaonekana mtoto huyu anapimwa au kupewa chanjo.

Daktari wa kiume amevalia barakoa, shati jeupe na tai jeusi lenye miraba, daktari huyo ana mteja wa kike ambaye ameekelea uso wake kwenye kifaa cha uchunguzi, huyu ni daktari wa macho.

Daktari wa macho mwenye asilia ya kike anaonekana akimchunguza mgonjwa wake macho. Daktari mwenyewe amevalia miwani ya nyeusi huku akiwa amevalia sare rasmi ya kazi yenye rangi nyeusi. Mbele yake kuna vifaa vyake vya kazi na mgonjwa wake pia ameketi hapo hivo akiwa anasubiri kuhudumiwa.

Binadamu, wameenda kutafuta maji katika sehemu nyika nchini humu. Maji ni muhimu katika maisha ya binadamu, kwa kuwa maji ni uhai. Unapokosa maji, waweza ukafa. Na pia maji mengi mwilini yaweza yakakosa madhara, mengi sana, mwilini mwako.

Mwanadada aliyevalia suruali na shati nyeupe anapewa chanjo. Chanjo ni muhimu ili kutuzuia na majanga ya magonjwa. Anayempa chanjo mwanadada huyu ni mhudumu katika kituo cha afya. Anaonekana pia amemdunga sindano kwenye mkono wake.

Muuguzi huyu anaifanya kazi yake kwa kujitolea. Anamhudumia mwanadada huyu ili kuhakikisha ya kwamba anapata afya nzuri. Yaonekana mwanadada huyu ameenda hospitalini, ili aende kushughulikiwa kwa kliniki yake kila wakati ya uja uzito.

Kuna watu watatu. Mmoja akiwa ni mhudumu wa afya na mwingine akiwa ni mama na mtoto wake. Mama huyu anapewa maelekezo na mhudumu wa afya kuhusu jinsi anavyofaa kuishi, ili asiwe na maradhi mwilini mwake na maisha yake yanategemea mtoto huyu.

Ni aliyekuwa waziri wa afya katika serikali zilizopita, hivi sasa ni gavana wa jimbo la Kisumu, aitwaye profesa Anyang' Nyong'o. Yumo hospitalini mwa watoto akiwaangalia watoto ambao wamelazwa huko. Kwaonekana kuwa na wazazi walioandamana na watoto wao kwa sababu watoto hao ni wagonjwa.

Ni daktari wa kienyeji akiwa katika shughuli zake za kila siku za kukagua dawa zake za kiasilia. Anaonekana amevalia kofia nyekundu na mavazi yake yana rangi nyekundu. Daktari huyu amekuwa akifanya taaluma yake kwa muda mwingi sana.

Ni wakenya wenye asilia ya kiturkana. Utamaduni wao unajidhirisha kwa mavazi walizovaa. Shanga kwenye shingo na mavazi yao yaliyo maleso. Wamebeba vibuyu vya maji kwenye kichwa, kuashiria ya kwamba, walikua katika hali ya kutafuta maji ya kunywa.

Ni uchungu au ni maumivu? Mwanaume huyu anaonekana akiwa na maumivu wakati ambao anapewa chanjo. Ameshika bega lake huku mhudumu akishika sindano lililoingia kwenye mkono wake. Mambo ya chanjo ni mazuri kutuzuia na maradhi au magonjwa mbali9mbali.

Sehemu kame humu nchini zinatatizika ukosefu wa maji, tunamuona mama huyu akiwa amesimama na vibuyu vyake mbele yake kwa ishara ya kwamba anatafuta maji ili awapelekee jamaa wake, maji ni uhai.

Ni dawa ya Azomax almaarufu Azithromycin. Dawa hii inatumika kutibu magonjwa ya bakteria kwenye mwili wa binadamu. Dawa hii ni nzuri sana kwa sababu inatibu ugonjwa ambao waweze kukufanya udhoofike kiafya.

Mteja wa kike ameenda kumwona daktari wake wa macho ili kuchunguzwa na kubainisha ni nini haswa kinachofanya macho yake kuwa na shida. Daktari huyo anaonekana akitumia kifaa spesheli kuangalia macho yake ili kupata njia bora sana ya kumtibu.

Kuna mama wawili mmoja anaonekana akiwa na uchungu wa kuzaa na mwingine anamchunguza ili kumsaidia katika shughuli hiyo ya kuzaa, mama huyu anaonekana ni mkunga na yule mwingine ni mzazi. Mkunga ana umuhimu sana katika malezi ya mtoto na mama mwenyewe.

Ni madawa ya asili yanayo ashiria mizizi. Mizizi imekuwepo tangu kitambo kutibu magonjwa mbali mbali. Unapomtembelea mganga wa kienyeji au daktari wa asili atakupa mizizi ambayo utatafuna mengine atakoroga ili iwe maji maji na utainywa ili upate uponyaji.

Kuna mama wawili. Mmoja aonekana amembeba mtoto mkononi na mwingine ana vitu mikononi mwake. Aliye na mtoto ni kama ametoka kuzaa na aliyebeba vitu hivi yaonekana amemletea zawadi kumshukuru kwa uzazi wake.

Ni kiwanda cha kutengeneza bidhaa hatari. Kemikali inayoweza kumdhuru binadamu. Twamwona mwanaume huyu akiwa amebeba vibuyu viwili vyenye nembo ya hatari vinavyoashiria ya kwamba kilichobebwa humo ni hatari na kiaweza kumdhuru binadamu.

Twaiona barabara ikipita katikati mwa sehemu iliyokumbwa na mafuriko. Kuna uwezekano kwamba mto ulivunja kingo zake na maji yakaelea katika sehemu zote. Mafuriko hayastahili kuwakumba binadamu kwa kuwa mafuriko ni hatari mno.

Ni shughuli ya kuangaliwa meno na kuondoa meno yaliyoharibika na kuyaosha na kuzuia shimo zilizoko kwenye meno. Daktari wa meno huyu anaonekana akimchunguza kwa karibu mgonjwa wake ili kumsaidia asiwe na dosari lolote kwenye meno yake.

Pale mito inapovunja kingo, maji hujipata yameenda katika sehemu zote. Twaona maji haya yametafuta njia hadi yakafika kwenye hospitali. Mafuriko ni hatari kwa maisha ya binadamu kwa sababu yanaweza yakasababisha magonjwa hata maafa.

Ni mashine ya kuangalia ndani ya mwili almaarufu MRI . Mashine haya yanapatikana katika hospitali kubwa kubwa humu nchini. Yana umuhimu sana kwa kuchunguza ndani ya ubongo, uti wa mgongo, viungo vilivyo tumboni.

Choo hiki ni kisafi na kimetengwa vizuri . Hakijawekwa karibu na makaazi ya watu , kuhakikisha ya kwamba vinyesi vya watu havitapakai kila mahali . Choo hiki ni muhimu sana katika afya ya binadamu kwa kiwa magonjwa mengi sana ya tumbo na kuhara yanasababishwa na kinyesi .

Mafuriko ni hatari sana katika maisha yetu wakati mvua inaponyesha. Maji ya mvua yakichangikananna maji taka ambayo yako katika mabomba ya chini mwa ardhi huenda yakatusababishia maradhi mabaya sana kama cholera hadi kuhara. Maji yanafaa yachunguzwe sana wakati huu unapoishi katika sehemu zenye mafuriko.

Madaktari watatu wanaonekana wakiwa kwenye nyumba la upasuaji , wanafanya kazi yao kwa ustadi waliyoisomea kwa mda wa miaka sita, madaktari hawa wana umuhimu sana kwa vile wanatoa uvimbe katika miili ya binadamu inayoweza kuwadhuru.

Pata chanjo ujizuie na magonjwa sugu. Kuna binadamu watatu hapa, mmoja anadunga sindano kwenye mkono na mhudumu wa afya huku kukiwa na mwingine nyuma yake akiwa amesimama akishuhudia tukio hili . Chanjo ni muhimi.

Watoto hawa wanaonekana wakiyachota maji katika sehemu iliyo na maji machafu au maji iliyo na takataka. Maji haya yanaweza yakawadhuru kiafya kwa kuwa hayasongi, maji haya yaweza kuwa sehemu ya mbu kuzaana na hata kuwa na magonjwa mengine mengi.

Tunaonyeshwa jinsi ya kunawa mkono ili kuzuia maambukizi. Twamuona muhudumu wa afya akiwa ameinua mikono yake juu akituashiria jinsi mtu anapaswa kuosha mikono yake ili asiweze kuathiriwa na magonjwa ambayo yanaambukizana kutokana na uchafu wa mikono.

Janga la moto limewakumba wakaazi hawa, hawana mahali pa kulala, hawana pahali pa kuishi .Mali yao yote iliyopo hapa imeteketea. Afya yao inaenda kudhoofika kwa kuwa wataishi kwenye baridi, maisha yao yamo hatarini.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanamshughulikia mgonjwa wa meno. Daktari huyu ana umaarufu sana katika kazi yake na ueledi kwa kuwa amepitia mafunzo ya kitalamu ili aweze kuwasaidia wagonjwa wa meno. Daktari huyu ana taaluma ya kipekee.

Mama huyu anaonekana ana raha na anatabasamu kubwa huku akiwa amemlea mwanawe. Nyuma yake twaiona neti ya kuzuia mbu naye mwenyewe amevalia sare ya kijani kibichi. Yaonekana bado yumo hospitalini akingoja kuruhusiwa kwenda nyumbani.

Mtoto huyu yuaonekana amevamiwa na mafunza kwenye mikono yake. Ameshikwa mikono hiyo na mhudumu wa afya, akijaribu kukagua na kuona hali njema, ambayo anaweza kutumia kumsaidia mtoto huyu. Mafunza sio mazuri kwa afya ya binadamu.

Mwanadada huyu ameenda hospitalini, ili meno yake yapate kuoshwa na yakuwe meupe. Daktari huyu wa kike anaonekana akimsaidia na kuyasugua meno haya kwa mashine spesheli, ambayo yatayafanya meno yake yaonekane kuwa mema na yenye afya bora na meupe pepepe.

Ni foleni ya watu wanaosubiri kuchanjwa. Mmoja tayari ametayarisha mkono wake ili kupokea chanjo. Twamwona mhudumu wa afya aliyevaalia sare ya kijani kibichi akim hudumia mwanaume aliyevaa shati jeupe.

Ni chumba cha wagonjwa mahututi. Kuna mitambo tofauti tofauti yaonekana hapa huku kukiwa na wahudumu wawili wa afya. Kuna mgonjwa amelala kwenye kitanda ambaye anahudumiwa kuonyesha ya kwamba amepatikana na maradhi mabaya mwilini sana na ako hali mahututi.

Ni mgonjwa mwenye jinsia wa kike amejipeleka hospitalini hili kuchunguzwa meno ,yaonekana amefika uko kulingana na maumivu aliyo nayo kwa mdomoni. Meno ni muhimu sana katika maisha yetu na yakihudhuriwa yaweza fanya tuwe na uchungu mwingi sana.

Ni kibuyu cha asilia cha kuhifadhi maziwa. Kibuyu hiki kimewekewa maridadi ya aina ya ushanga ulio na rangi nyekundu na rangi nyeusi. Kibuyu hiki ni muhimu sana katika jamii yetu kwa kuhifadhi vyakula vya aina ya maziwa au kitu chochote cha majimaji.

Yaonekana kulikuwa na ajali na moto ukawaka kuna watu ambao wamejitokeza kuenda kushuhudia ajali hii na moto bado waonekana ukiwa umewaka kwenye eneo hili la ajali . Watu hawa wamehatarisha maisha yao kwa kuwa huenda moto huu ukalipuka kwa sababu kuna gari la kubeba mafuta .

Ni mhudumu wa afya wa kike aliyevalia sare nyekudu, akimshauri mteja wake aliyevalia sare za Kiislamu kuhusu afya ya meno. Afya ya meno ni kigezo muhimu katika maisha yetu. Yafaa tuyatilie maanani.

Ni vifaa rasmi za mganga wa kienyeji. Waganga wa kienyeji wajulikana kwa kutatua matatizo tofauti tofauti katika maisha ya binadamu yakiwemo kukosa kazi, laana na kadhalika. Wagonjwa tofauti pia huwatembelea waganga wa kienyeji ili kupata tiba.

Mama huyu amtazama mwanawe huku akitabasamu, ana raha moyoni mwake kwa kuwa amepata kile alicho kisubiri kwa miezi tisa. Ana raha kumpata mwana huyu amelala kwenye kitanda cha hospitalini. mama huyu ana raha.

Maji ni uhai ,raha iliyoje kumwona mwanamke huyu akiosha mikono yake , maji haya yaweza kunywewa au kutumika katika hali mbalimbali katika maisha yake ,kufua nguo au kuyanyunyizia mimea.

Mwanaume anajizatiti kuwatawanya nzige. Nzige ni wanyama hatari sana. Ni wadudu ambao wakivamia shamba lako wanakula kila kitu. Nzige lazima waangamizwe. Nzige lazima wauliwe.

Ni lini uliweza kukandwa mwili? Kukandwa mwili ni jambo la muhimu sana katika maisha ya binadamu. Inasaidia misuli yako kuwa laini na kuufanya mwili wako kuwa mwepesi. Yafaa uende utembelee kituo cha kukandwa mwili ili nawe uwe na afya nadhifu.

Mkulima anainyunyuzia mimea yake dawa, anahakikisha ya kwamba mimea hii haidhuriwi na wadudu wowote na kuhakikisha ya kwamba anapata mazao kamili, mazao mema ambayo yatamkimu kimaisha na yataleta fedha zitakazo msaidia mbeleni. Mkulima huyu anatia bidii ili kupata mazao mazuri.

Ni binadamu wawili wakiifanya kazi ya kuzoa takataka. Uzoaji wa takataka ni muhimu ili kuhakikisha mandhari yetu yako safi na hewa tunayopumua pia ni safi. Uzoaji wa takataka ni jambo ambalo kila mkenya yafaa kutilia maanani.

Chumba cha upasuaji katika hospitali, iliyowabeba wataalam tofauti wa afya. Wanaonekana wakifanyia mgonjwa upasuaji wa tumbo au sehemu yoyote ile ya mwili, kulingana na udhaifu alio nao.

Mwanasayansi anachukua sampuli kutoka kwenye pua la ng'ombe ili kuenda kuifanyia uchunguzi. Mwanasayansi huyu anaonekana kuwa amevalia sare rasmi za kazi hadi akajifunika uso. Yanaonekana kuna maradhi mabaya sana yaliyotokea ya mifugo ambayo yanachungzwa katika sehemu hii ya nchi.

Afya ya watoto wadogo ni muhimu sana katika maisha ya binadamu. Watoto wanajulikana kuwa viongozi wa kesho na ni nguzo kuu ya jamii. Kuna mhudumu wa afya anaye mshughulikia mtoto huyu huku akiwa amevalia sare rasmi za kazi na vifaa vya huduma yake. Mwanadada huyu anafanya kazi nzuri kuhakikisha mtoto huyu ana komaa vyema.

Shughuli ya kunawa mikono ndio inayodhihirisha hapa. Mama anaonekana akimsaidia mwanawe kupaka sabuni kwenye mikono yake ili badae aioshe kwa maji masafi. Uoshaji wa mikono ni muhimu sana katika maisha ya binadamu ili kumwepusha na maradhi yanayosababisha magonjwa.

Ni wafanyikazi wawili waliovalia sare rasmi katika kiwanda cha kutengeneza kemikali hatari sana. Ni lazima wavae hivi ili kujizuia na mathara yatakayotokana na kemikali hizo kumwagika katika mwili wao. Ni hali ya muhimu kuchukua tahathari.

Ni choo cha umma ambacho kinahakikisha ya kwamba vinyesi havitapakai kila mahali. Kituo hiki kinahakikisha ya kwamba kila mtu aliye na haja anaenda hapo na ya kwamba anafuata kuhudumiwa na pia choo hiki kimewaajiri wahudumu wanaohakikisha kimewekwa kuwa safi na sehemu hiyo inaonekana kuwa safi.

Dawa hizi za kijani zijulikanavyo kama Ibuprufen kwa kugha ya kimombo, ni dawa za kupunguza uchungu mwilini. Iwapo una uchungu wa kichwa, maumivu ya mgongo au maumivu ya sehemu yoyote ile ya mwili, dawa hizi ni nzuri sana kwa kukusaidia kuwa na afya njema.

Muhudumu wa afya anaonekana akikagua bidhaa za afya. Amezingirwa na masanduku meupe yaliyobeba bidhaa kama hizi. Bidhaa hizi ni muhimu katika matibabu na shughuli tofauti tofauti katika vituo vya afya humu nchini.

Mtoto huyu ana maradhi ya ngozi. Yaonekana kuwa ana vidonda vingi sana katika ngozi lake na mwili wake ni kama una uchungu mwingi. Anahitaji kupata matibabu katika kituo cha afya na kuhakikisha ya kwamba anapata uponyaji wa haraka.

Nzige ni kikwazo kubwa sana katika uzalishaji wa mimea. Wadudu hawa wanaeza fanya uharibifu mkubwa sana kwa sababu hawawachi chochote cha kijani kikisimama. Wadudu hawa lazima washughulikiwe na waangamizwe iwezekanavyo.

Ni mtaa wa mabanda kulikotokea mafuriko. Kuna binadamu wawili wanaotembea kwenye maji machafu ya mvua na kuna nyumba kadhaa wa kadhaa zilizozingirwa na maji hayo machafu, kutokana na mvua kubwa iliyonyesha katika eneo hilo.

Mhudumu wa afya aonekana akimchunguza mtoto, kando yake kuna yule anayeonekana kuwa mamake, wakimchunguza mtoto kuhakikisha kwamba ana afya bora kabla ya kuruhusiwa kwenda nyumbani. Mhudumu huyu amevalia sare rasmi za kazi na vifaa vya kazi shingoni.

Afya ya masikio ni muhimu sana. Yanaonekana kuna mzee anahudumiwa na wahudumu wa afya wawili, wakijaribu kuyaosha masikio yake. Usafi wa masikio ni muhimu sana ili kuzuia magonjwa ambayo yanaweza jipata yameingia kwenye moja wako kupitia masikio. Afya ya masikio ni muhimu.

Ni moto wa msitu, moto huu ni hatari sana katika maisha ya wanyama wa mbugani, moto huu huweza ukasababisha vifo na maafa makubwa, kwa kuwa misitu pia inatufanya tunakuwa na hewa safi, na pia ni chanzo cha mvua na mito.

Hawa ni nzige wakiwa kwenye zao la mahindi. Nzige ni wadudu hatari sana, wakivamia shamba lako, watahakikisha kuwa wamekula kila kitu na kukuacha hoi. Ni wadudu ambao ni lazima waangamizwe katika kila hali.

Kuna mhudumu anampatia mgonjwa chanjo huku wengine wakipiga foleni. Chanjo ni jambo la muhimu sana katika kuzuia maradhi sugu katika maisha ya binadamu. Ni muhimu kwako kuenda katika kituo chochote cha afya ili upate chanjo.

Ni baadhi ya chupa zenye madini ya vitamin D . Chupa la kwanza laitwa Nordic , la pili laitwa Now , la tatu jina lake halionekani vizuri na la nne laitwa Pure kwa jina la kimombo. Madini ya vitamin D ni muhimu sana kwa mwili na afya ya binadamu.

Mwanaume huyu amevalia nguo zake za ulinzi. Ananawa mikono yake ili kuhakikisha kuwa afya yake iko njema. Anajizuia na maradhi mabaya ya Corona. Uoshaji wa mikono ni jambo la muhimu maishani mwetu kila wakati na kila siku.

Mwanaume huyu anaonekana kuwa na uchungu mwingi sana wakati ambapo anapewa chanjo kwenye mkono wake. Ameshikilia bega lake kuashiria kwamba maumivu sio madogo na uchungu huu sio wa kuchukulia kama mzaha. Ni uchungu mwingi sana.

Ni mhudumu wa afya anayeonekana akiwa ametembelea sehemu iliyo na mafuriko. Amevalia sare rasmi ya manjano huku akiwa na mkoba wa samawati. Mwanaume huyu anaonekana anapeleka chanjo kwenye sehemu ambazo sio rahisi kufikiwa na watu kama hao.

Wanawake watatu waonekana wakiwa wamevalia sare za kiutamaduni huku wakiwa wamefunga vitambara kwenye vichwa vyao. Chini yao kuna uteo na kando yao kuna vitu kadha wa kadha kuonyesha ya kwamba wanaandaa lishe fulani katika hafla iliyo katika eneo waliopo.

Ni daktari spesheli wa macho akimchunguza mgonjwa wake, ili kuhakikisha yakwamba macho yake yana afya nzuri na hayana dosari yoyote. Daktari huyu ana umuhimu mkubwa sana humu nchini Kenya, ili kuhakikisha wakenya wanaona vyema.

Afya ya meno ni jambo la muhimu sana katika maisha ya binadamu. Twamwona daktari akimhudumia mgonjwa huku akiwa na msaidizi wake. Yatupasa tumwone daktari wakati wote ule tunapopata maumivu ya meno ili tusiweze kuona madhara yake mbeleni.

Ni shughuli ya ukusanyaji wa taka. Ukusanyaji wa taka ni jambo la muhimu katika maisha yetu na maanthari yetu, yanahakikisha ya kwamba takataka hazipatikani kila mahali na inapochukuliwa na kwenda kuchomwa inabakisha maanthari yaliyo safi na nadhifu.

Kuna ulinzi mkali wakati tinga linapobomoa majumba ambayo yaonekana yamejengwa katika eneo lisilotakikana. Ujenzi wa nyumba katika maeneo yasiyotakikana ni hatari katika maisha ya binadamu na pia serekali lazima idhibiti ujenzi wowote wa nyumba katika maeneo yasiyotakikana au kuhitajika.

Mama huyu anaonekana akiwa na raha sana huku akimpakata mwanawe. Anaonekana akiwa ametabasamu huku akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitalini. Inawezekana amejifungua tu na hii linampa raha sana.

Ni moto mkubwa unaoteketeza makazi ya watu. Moto huu waweza kuwa umesababishwa na hitilafu ya stima au gesi. Moto ni hatari sana katika maisha ya binadamu. Waweza kuchoma hadi ukafa aukusababisha madhara makubwa mwilini mwako na ukajipata umelazwa hospitalini.

Ni vibuyu vya kiasili. Kazi yao ni kubeba vitu kama maziwa, maji au kitu chochote kile majimaji ndani ya vibuyu hivi. Waweza pia kuweka dawa za kiasili humu ndani ya hivi vibuyu. Vibuyu hivi vimejulikana kutoka jadi.

Mwanaume mwenye umri wa wastani akivalia shati la kijani kibichi anaonekana akipokea chanjo. Anayempa chanjo hii ni mwanadada ambaye ni mhudumu wa afya aliyevalia sare rasmi za kazi. Chanjo ni muhimu ili kutuzuia na maradhi yajayo.

Ni muuguzi katika kituo cha watoto waliozaliwa kabla ya wakati wao. Anaonekana akiwachunguza na kuwapanga vizuri ili wapate joto wanapokua. Muuguzi huyu ana umuhimu mkubwa sana katika kuhakikisha watoto hawa wana afya njema hadi wakati wao wa kupata kilo inayohitajika itakapofika.

Ni darasa ya shule ya msingi, wanafunzi wamevalia sare zao rasmi za shule. Mwalimu amesimama kule mbele, huku kukiwa na mwanafunzi mmoja anayewaashiria wanafunzi wenzake kile alichoelewa kwa mafunzo aliyopata kwenye darasa hili. Mafunzo kwa wanafunzi ni muhimu.

Ni wahudumu wawili wa afya wakionekana wakimshughulikia mgonjwa. Wanahakikisha ya kwamba afya ya meno ya mgonjwa huyu iko imara na kwamba hana dosari lolote au shimo kwenye meno yake na watahakikisha ya kwamba meno yake yameoshwa na anarudi nyumbani akiwa na afya njema.

Ni dawa za kiasili zitumikazo kutibu magonjwa tofauti mwilini. Dawa hizi zimewekwa kwenye chungu kuonyesha ya kwamba zimehifadhiwa. Dawa hizi zaweza kutibu magonjwa tofauti mwilini yakiwemo maumivu ya tumbo, kichwa, mgongo na sehemu zozote kwenye mwili wa binadamu.

Ni madawa ya madini ya Vitamini D yanayosaidia binadamu kupigana na maradhi tofauti mwilini na kumzuia kuwa mgonjwa kila wakati. Madawa haya yanapatikana katika vituo vya kuuza madawa au vituo vya afya vinavyopatikana karibu nawe.

Kuna wamama watatu wameketi na pia kuna mmoja aonekana amelala chali huku mwingine akimshika tumbo. Aliyelala chini, anaonekana anakandwa na yule anayeitwa mkunga. Mkunga ni mumama mwenye umuhimu sana katika maisha ya ujauzito. Ambaye anasaidia mama katika hali ngumu ya kubeba mimba hadi wakazaa.

Kuna binadamu wanne, mmoja kati ya binadamu hawa ni mwanaume. Kuna wanadada watatu wamesimama huku kukiwa na mmoja wao akinawa mikono. Kunawa mkono ni mzuri sana kwa vile unahakikisha maradhi yanaepushwa katika miili yetu.

Ni chumba cha mapokezi cha wagonjwa wanaohitaji huduma za dharura. Chumba hiki kimewabeba wagonjwa wengi yaonekana kuna mmoja aliyevuja damu na mguu wake ukiwa umefura. Mgonjwa huyu anahitaji kusaidika ili asiendelee kuvuja damu.

Mwanadada huyu anaonekana akiashiria jinsi ya kuzima moto. Ameshikilia vifaa vya mazima moto huku kikiwa na mfano wa moto mbele yake. Mwanadada huyu anawaonyesha watu jinsi mtu anafaa kufanya ili asiangamie kwa madhara ya moto.

Daktari na mgonjwa kwenye kituo cha afya. Daktari aonekana kumchunguza mgonjwa huyu kwa karibu, ili kuthibitisha chanzo cha maumivu yake. Amevalia sare rasmi za kazi, huku mgonjwa huyu akiwa mtulivu akisubiri kuhudumiwa.

Ni wanaume wawili wanonekana wamevalia sare zao rasmi za kazi. Wamevalia hivi ili kuzuia madhara yanayotokana na kemikali kumwagika katika mili yao. Sare hizi ni muhimu sana kwao ili kuwazuia na kuungua iwapo kemikali hizi zitawaendea kwenye mwili. Pia kwenye sura zao wamejifunika ili kuzuia dawa hizo au kemikali hizo kuruka kwenye nyuso zao.